Picha hii inaonyesha mwanaume ambayo ako kwenye boti. Mwanaume huyu ameweza kuvalia jaketi, jaketi ya nyekundu. Pia katika boti kuna vifaa ambazo ni ina onekana vifaa vyake. Yanayotendeka hapa inaonekana kuwa ni mafuriko. Mtu huyo ameweza, kuna bidhaa tofauti tofauti kama godoro na manguo pamoja na kochi.

Kuna mama ambaye amembeba mtoto wake. Inaonekana kuwa wako hospitalini. Wamekalia kitanda, pia, kuna neti ambayo inatumika kuwafunika wanapolala, kutokana, kuwakinga kutokana na, na wadudu kama mbu.

Kuna mhudumu wa afya ambaye anamshughulikia mgonjwa ambaye amelala chini. Anamwekea barakoa ambayo inatumika kuwekea kumwekea gesi. Mhudumu huyo pia amevalia barakoa yake kwenye uso.

Hii ni chupa ya chanjo ambayo inatumika kama chanjo dhidi ya ugonjwa wa meaeales, mumps na rubela. Ambayo ni magonjwa ambayo yanaweza kumpata mwanadamu. Pia hapo kuna sindano ambayo inatumika kueka dawa hiyo kwa mwili ya mwanadamu.

Kuna wahudumu wa afya ,wahudumuwa afya hawa ni wawili, kwa kuwa wamevalia nguo koti nyeupe, pia kuna mgonjwa ambaye ameketi chini mhudumu huyo anamwelezea mgonjwa jambo.

Kuna muhudumu wa afya ambaye anampa mtoto chanjo, mtoto huyu ameshikiliwa na mama yake. Wameweza kukalia chini. Muhudumu wa afya amevaa vazi nyeupe.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu anamshughulikia mama. Mama huyu anaonekana kuwa ni mjamzito, mhudumu huyu anaweza kumshika tumbo ili kujua hali yake.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu amevaa nguo nyeupe pia ana mgonjwa hapo. Mhudumu huyu anaonekana kuwa ni daktari wa macho kwa kuwa anamwangalia mgonjwa wake kutumia mashine ya kumwangalia macho mgonjwa huyo.

Kuna mtu ambaye, hawa watu wameweza kupiga magoti. Inaonekana kuwa mtu huyo anamfanyia huyo mwingine mazoezi. Huyo ambaye amevalia koti nyeupe, huyo ni mhudumu wa afya ambaye anamfanyia mgonjwa wake mazoezi.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu anamdunga sindano mtoto, mtoto huyu amewezaa kuletwa na mama yake ambaye amembeba ,mtoto huyu anadungwa kwenye paja lake.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu amevalia nguo nyeuep. Pia kuna mgonjwa amabye ameketi chini, mgonjwa huyu ana shughulikiwa na kutolewa damu kwenye kidole chake na mhudumu huyo.

Kuna mhudumu wa afya. Mhudumu huyu ako pamoja na mama ambaye amemshikilia mtoto wake. Mhudumu huyo anamuangalia mtoto huyo. Mhudumu huyo pia amevalia miwani.

Kuna watu kadhaa ambao wamemzunguka mgonjwa ambaye amekaa chini. Mgonjwa huyo mwanamke ameweza kushikilia mtoto wake. Kuna mwanaume ambaye anamuongelesha na hao wengine wakiwa wamemzunguka na kumuangalia.

Kuna wanawake ambao wanabeba maji. Maji hii imebebwa kwenye mitungi. Wamewekelea kwenye kichwa yao na kutembea. Mavazi ambayo wamevaa ni shuka na ni manguo ya asili ya kimasai.

Hapa neno choo inayotumika na watu wa umma iko hapo, kuna mwanaume ambaye anaonekana kuenda kuingia hapo pia, pia kuna miti ambazo ziko nyuma ya jengo hilo.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu amevaa nguo nyeuepe, koti nyeuepe na pia amevalia barakoa kwenye uso wake. Pia kuna mgonjwa ambaye ameketi chini.

Hapa kuna mkulima, mkulima huyu ananyunyizia dawa katika shamba yake ameweza kuvalia kaptura na kuvalia pia koti yake na kofia, mtu huyu pia ana kifaa ambacho kinatumiwa kupulizia dawa kwenye shamba.

Hii ni dawa ambayo inatumika kama chanjo. Chanjo hii inatumika dhidi ya ugonjwa wa yellow fever . Pia kuna sindano hapo nyuma ambayo inatumika kuweka dawa hiyo kwenye mwili.

Kuna mhudumu wa afya ,inaonekana hawa wako kwenye hospitali, mhudumu huyu amemshika mtoto mchanga ,amevalia glovu kwenye mikono yake.

Kuna mhudumu wa afya ,mhudumu huyu amevalia koti nyeupe pia amevalia barakoa kwenye uso wake. Anaonekana kuwa kupima madawa hapo kwa kuwa anaweza kuwa kwenye sehemu ya kuwekea madawa.

Kuna watu ambaye wamepanga foleni. Watu hawa wanaonekana kupanga foleni ili kupewa kitu. Pia kuna mitungi ambazo ziko hapo. Mitungi hio iko katika rangi ya manjano. Pia kuna mti ambazo zimesimama hapo. Pia kuna gari ambaye inaonekana

Katika picha hii kuna kuna magari. Hapa inaonekana kuwa kuna mafuriko iliyotendeka. Gari moja inaonekana kuwa imeweza kufikiwa kufunikwa na maji nusu.

Kuna wahudumu wa afya wawili. Wahudumu hawa wanamhudumia mgonjwa hapo. Inaonekana kuwa wako kwenye operesheni. Wahudumu hawa wa afya, kuna aliyevalia miwani na wote wamevalia barakoa na kuna kifaa kwenye kichwa.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu amevaa nguo nyeupe, pia kuna mwanamke ambaye amekaa chini, inaonekana kuwa huyu ndiye mgonjwa, mhudumu huyu anamtoa damu kwenye kidole yake ili kuenda kufanyiwa testing .

Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia koti ya samawati pamoja na barakoa nyeupe. Pia mgonjwa wake amevalia barakoa na pia ameketi chini na kupeana mkono wake ili kudungwa sindano.

Kuna ng'ombe ambayo inahudumiwa kiafya kuna mhudumu wa afya ambaye anatibu ng'ombe hii au kuchukua sampuli kwenye pua la ng'ombe.

Kuna mhudumu wa afya. Mhudumu huyu anampa chanjo, anamdunga mwana, mgonjwa ambaye amekaa chini. Mgonjwa, mhudumu huyu amevalia nguo nyeu, nye ya samawati, na huyu mgonjwa anadugwa kwenye mkono wake.

Hii ni dawa, dawa hii inajulikana kama Azithromycin dawa hii iko kwenye boksi na ingine pia iko hapo kama kapsuli.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu amevaa koti ya samawati pia mgonjwa huyo ameweza kukaa chini. Mgonjwa huyo amepanua mdomo yake ili kushughulikiwa. huyu ni daktari wa meno.

Kuna mhudumu wa afya wawili, wahudumu hawa wamevalia nguo nyeupe au mwingine amevalia nguo ya samawati, kuna mhudu, kuna mgonjwa ambaye amekaa chini, hawa wanaonekana kuwa wanamwangalia mgonjwa huyu kwenye sikio lake.

Kuna mhudumu wa afya. Mhudumu huyu amevaa shati nyeupe pia akona barakoa kwenye uso wake. Mhudumu huyu anaonekana kuwa daktari wa macho kwa kuwa anamwangalia macho ya mgonjwa wake kutumia mashini.

Kuna mhudumu wa afya. Mhudumu huyu amevalia koti ya nyeupe na pia amevalia gloves . Anamshughulikia mgonjwa. Mgonjwa huyu pia amekaa chini akipeana mkono wake ilikudungwa sindano.

Kuna mhudumu wa afya. Pia kuna mama ambaye amemshikilia mtoto wake. Mhudumu huyu anataka kumdnga sindano mtoto huyu kwa kuwa anampea chanjo mtoto huyu.

Kuna watu wawili kwenye picha hii. Kuna mwanamke na msichana mdogo. Wana, mama huyu anamnyunyuzia mtoto huyo sabuni kwenye mkono. Mtoto huyu ndiyo anatarajiwa kuosha mkono hapo.

Kuna madaktari watatu. Madaktari hawa wawili moja kati yao ni wanaume na mmoja wao ni mwanamke. Wanaweza kumhudumia mgonjwa ambaye amelala hapo chini. Inayoonekana inayotendeka hapa ni opresheni ambaye inafanywa kwa mhudumu kwa mgonjwa huyu.

Kuna mwanaume ambaye amekaa chini. Mwanaume huyu amevalia barakoa. Pia kuna mhudumu wa afya ambaye anamtayarisha ili kumdunga sindano kwenye mkono wake.

Kuna watu wengi ambayo wemeweza kuinua mikono yao juu. Wengine, ni mkusanyiko wa wanawake na wanaume. Nyuma yao pia kuna mti ambazo ziko hapo. Kuna wengine pia wamekaa kwenye kiti.

Kuna mhudumu wa afya ambaye anamshughulikia mgonjwa wake. Mhudumu huyu amevaa nguo koti nyeupe, amevalia barakoa na ana miwani. Mgonjwa wake ameweza kufungua mdomo yake ili kutibiwa. Huyu anaonekana kuwa ni daktari wa meno.

Kuna mhudumu wa afya ambaye ameweza kushukilia sindano, sindano hii inaonekana kuwa ina dawa dani yake, mhudumu huyu amevalia kofia na nguo ya manjano, nyuma yake kuna mama amabye ameshkilia mtoto wake.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu ameweza kuvalia aproni ya samawati pia amemshikilia mtoto, mtoto huyu labda pengine anaonekana kuwa ni mgonjwa kwa kuwa ameweza kulala.

Kuna mhudumu wa afya. Mhudumu huyu amevalia nguo ya samawati pamoja na barakoa. Pia anaonekana kutumia sindano ili ili kuvuruta dawa kutoka kwenye chupa ya dawa.

Hapa kuna watu ambao inaonekana kuwa wanafundisha watoto jinsi ya kuvaa padi. Padi inatumika na watoto wasichana ama wanawake pale wanapopatwa na hedhi.

Kuna mhudumu wa afya ambaye amekaa chini. Mhudumu huyu amevalia koti nyeupe na pia anamwongelesha mgonjwa wake ambaye pia ameketi chini hapo. Wanazungumza pamoja.

Kuna watu ambao wako kwenye maji hii inaonekana kuwa ni maji ambaye imesababishwa na mafuriko, pia wanaume hawa wamevalia kofia na manguo, manguo kama koti ili kujizuia.

Hii ni dawa ambayo inatumika kama chanjo dhidi ya ugonjwa wa measles , mumps na rubella . Chanjo hii inapewa wanadamu ili kuwakinga na ugonjwa hizo.

Hii ni chupa ya dawa, chupa hii inatumika kama chanjo dhidi ya ugonjwa wa measles, mumps na rubela ambazo ni virusi ambazo zinaweza kumshika mwanadamu. Dawa hii inatumika ili kukinga mtu.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu, anamshughulikia mgonjwa wake ambaye amepanua mdomo, mhudumu huyu amevalia glove pamoja na koti na shati nyeu, samawati, msaidizi wake ako hapo kando yake.

Hii ni chupa ya dawa. Dawa hii inajulikana kama Ibuprofen. Dawa hii inatumika dhidi ya uchungu na kupunguza joto mwilini. Dawa hii iko kwenye chupa nyeupe.

Kuna mhudumu wa afya. Wahudumu hawa ni wawili, kuna anayemshughulikia mtoto mdogo na kuna anayeongea mama hapo. Mama huyo anaonekana kuwa ni mjamzito.

Kuna mhudumu wa afya, mhudumu huyu amevalia nguo ya samawati na pia amevalia barakoa. amezungukwa na mashine. Hapa ni mashine ambaye inatumika na wagonjwa ambao wanashida za meno.

Hii ni dawa ambayo inatumika kama chanjo, chanjo hii inatumika dhidi ya ugonjwa wa Measles Mumps na Rubbella ambazo ni virusi ambazo zinaweza kumpata mwanadamu.